Majukua ya kidigitali inaorahisha upatikanaji wa elimu kupitia internet na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Inasaidia wanafunzi kuhifadi muda karama za usafiri na wanaeza rejelea baadaye, inawarahisishia mawaziliano.

Majukuwaa ya Kidijitali inayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia mtandao wa intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Inahifadhi muda, garama za usafiri na inaweza rejelewa baadae, inarahisisha mawasliano. Unaweza jifunza mahali popote wakati wowote.

Mawasiliano kwa kutumia majukwaa ya kidijitali ambayo pia hurahisisha upatikananji wa elimu kupitia vifaa vya intaneti kama simu na kompyuta, unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Inasaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae.

Mfumo wa elimu ya kidijitali inayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Husaidia sana kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa badae, inarahisisha mawasiliano.

Majukwa ya kidijitaliyanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia interneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote husaidia kuhifadhi mda gharama za usafiri na inaweza rejelewa badaye kurahisisha mawasiliano.

Mfumo wa masomo wa kidijitali unaorahisisha upatikanaji wa masomo kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Mwanafunzi anaweza jifunza mahali popote, wakati wowote. Husaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae. Inarahisisha mawasiliano.

Mfumo wa kujifunza ambapo masomo hufunzwa na mitihani hutolewa kupitia internet mwalimu na mwanafunzi hawahitaji kuwa mahali pamoja kimwili. Inafikia wanafunzi wengi bila kujali eneo unaweza kusoma muda wowote inapunguza gharama za usafiri na malazi kwa wanafunzi. Kukuza ujuzi wa kidijitali na kuhifadhi muda.

Majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikana wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza wakati wowote mahali popote. Inasaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri, na inaweza rejelewa baadaye. Inarahisisha mawasiliano.

Ni majukwaa ya kidijitali inayorahisha upatikanaji wa elimu kupitia internet na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Mtu anaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Husaidia kuhifadhi mda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye. Inarahisisha mawasiliano.

Majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Ina uwezo wa kujifunza mahali popote na wakati wowote. Huhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye. Inarahisisha sana mawasiliano.

Majukwaa ya kijidigitali yanayo rahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknologia kama simu, komputa. Unaweza kujifunza mahali popote na wakati wowote. huhifadhi muda gharama za usafiri na inaweza regelewa baadaye, inarahisisha mawasiliano.

Mfumo wa kidijitali unaotumika kusaidia upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta, inawezesha wanafunzi kujifunza mahali popote wakati wowote, inasaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri na wanaweza rejelea baadae, inarahisisha mawasiliano baina ya walimu na mwanafunzi.

Mwanafunzi anayesoma kwa kupitia mfumo wa kidijitali inayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta anaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Husaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri na anaweza rejelea badae. Inarahisisha mawasiliano.

Ni Majukuwa ya kidigitali yanaorahishisha upatikanaji wa elimu kupitia internet na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Inasaidia uhifadi mumba, karama kusafiri na inaweza kurejelewa baadaye inarahishisha sana mawaziliano.

Jukwaa ya dijitali inayomrahisishia mwanafunzi upatikanaji wa elimu kupitia intaneti kwa kutumia kompyuta. Anaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Inamsaidia mwanafunzi kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa badae. Mawasiliano baina yake na mwalimu inarahisika.

Ni majukwaa ya kidijitali, yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote, wakati wowote, kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa badae. Mawasiliano ina rahisishwa.

Majukwaa ya kidijitali yanayo rahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Inasaidia kuhifadhi muda, kupunguza usalama wa usafiri na inaweza rejelewa baadaye, inarahisisha sana mawasiliano.

Mfumo wa kidijitali unaorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote na wakati wowote. Husaidia kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye. Inarahisisha mawasiliano.

Majukwaa ya kidijitali yanayo rahisisha upatinikaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta, unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Huhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye kurahisisha sana mawasiliano.

Ni majukwaa ya kidijitali, yanayorahisisha upatikanaji wa elimu, kupitia intaneti, na vifaa kama simu, kompyuta, unaweza kujifunza mahali popote, wakati wowote. Huhifadhi muda, gharama la usafiri, na inaweza rejelewa baadaye, mawasiliano hurahisishwa.

Majukwaa ya kidijitali yanayotumia teknolojia na intaneti kutoa huduma, mafunzo au taarifa kwa kutumia simu au kompyuta na vitabu. Hurahisisha kazi na gharama yake nafuu kusaidia kujifunza, kuchukua muda mchache kufanya shughuli kama biashara.

Majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote na wakati wowote. Uhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae. Inarahisisha mawasiliano.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu, kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu, kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote, wakati wowote, kuhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa badaye. Mawasiliano hurahisishwa.

Ni maktaba ya kidijitali, ilio kwenye mitandao ya intaneti, ambapo, watu wanaweza kufikia vitabu, makala, tafiti, na rasilimali nyingine kwa njia ya kieletroniki. Hupatikana popote, bora uwe na simu na kompyuta ilio na intaneti. Inaleta rasilimali nyingi kwa wakati mmoja.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na kifaa cha teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote, kuhifadhi muda, gharama ya usafiri na inaweza rejelea baadae.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote na wakati wowote. Huifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae. Mawasiliano inarahisishwa.

Masomo ya kijidigitali, inayotumia teknologia za kisasa kufundisha, kujifunza ,kuwasiliana na kushughulikia taarifa ,Inayohusishwa kutumia komputa interneti ,katika mchakato mzima wa masomo.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia Internet na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Huhifadhi muda gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia internet na bidhaa kama simu, kompyuta. Unawezakujifunza mahali popote wakati wowote. Hifudhi muda, gharama za usafiri. Inawezarejelewa baadae.

Ni jukwaa la kidijitali inayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Uhifadhi muda, gharama la usafiri na inaweza rejelewa baadae.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayotumia upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu komputa. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Huhitaji muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae. Mawasiliano hurahisishwa

Majukwaa ya kidijitalli yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote na wakati wowote. Uhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye, inarahisisha mawasiliano.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intarneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta, unaweza kujifunza mahali popote ,wakati wowote huhifadhi muda gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae mawasiliano hurahisishwa.

Majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia inteneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Uwanweza kujifuza mahali popote wakati wowote. Uhifahi muda, gharama ya usafiri na inaweza rejerewa mbali kurahisihsa mawasiliano.

Majukwa ya kidijitali, yanayorahisisha upatikanaji wa elimu, kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote, wakati wowote, huhitaji muda, gharama la usadiri na inaweza kurejelewa baadaye. Mawasiliano kurahisishwa.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayoahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu, kompyuta unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Huifadhi muda, garama za usafiri na inaweza rejelewa baadae mawasiliano hurahisishwa.

Majukwaa ya kidijitali yanayotumia teknologia ya interneti kutoa huduma mafunzo au taarifa kwa kutumia simu au kompyuta kurahisisha kazi na gharama yake nafuu kusaidia kujifunza kuchukua muda mchache kufanya shughuli kama biashara.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia itaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu, kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Uhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadae. Mawasiliano inarahisishwa.

Ni mfumo wa kidijitali unaorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia interneti na vifaa vya teknolojia kama kompyuta na simu unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote huhifadhi muda, gharama za usafiri na inasaidia wanafunzi kurejelea baadae inarahisisha mawasiliano.

Masomo ya kidijitali inayotumia teknolojia za kisasa kufundisha, kujifunza, kuwasiliana na kushugulikia taarifa. Inawezesha kutumia kompyuta, simu, inaterneti, katika mchakato mzima wa masomo kurahisisha kazi.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kumpyuta unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote, uhifadhi muda gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye. Hurahisisha mawasiliano.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayo rahihisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya kiteknolojia kama simu na kompyuta. Ina wezesha kujifunza mahali popote wakati wowote. Ina hifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa kwa muda wa baadaye. Mawasiliano inarahisishwa.

Ni majukwaa ya kidijitali, yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa kama simu, kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote, wakati wowote. Huhifadhi muda, gharama ya usafiri, na inaweza rejelewa baadae.

Ni majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha kupatikana kwa elimu kupitia intaneti na vifaa kama simu na kompyuta. Unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote ule, uhifadhi muda, gharama za usafiri na unaweza kurejelewa baadaye. Urahisisha sana mawasiliano.

Majukwaa ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa elimu kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama simu na kompyuta unaweza kujifunza mahali popote wakati wowote. Uhifadhi muda, gharama za usafiri na inaweza rejelewa baadaye mawasiliano inarahishishwa.

Watu wanaowasiliana kupitia mifumo inayotumia teknolojia ya kidijitali ili kutoa huduma. Wako katika maeneo tofauti ila wana uwezo wa kuzungumza, kuelimishana na kuelewana kupitia mtandao wa kisasa.

Wanafunzi kusoma kwenye kompyuta. Masomo ya kisasa ya kiteknolojia. Inarahisisha upatikanaji wa maarifa, uongeza ufanisi wa kazi, na kupunguza muda wa uzalishaji, kwa kusaidia walimu kufunza.

Ni masomo ya kidijitali inayotumia teknolojia za kisasa kufundisha, kujifunza, kuwasiliana, kushughulikia taarifa cha mchakato mzima wa masomo.

Inahusisha kutumia komputa interneti, katika mchakato mzima wa kimasomo ya kijidigitali .Inayotumia teknologia za kisasa kufundisha kujifunza, kuwasiliana, kushughulikia taarifa.

Majukwaa inayotumia teknolojia ya kidijitali kutoa huduma, mawasiliano au biashara kupitia intaneti na vifaa vya teknolojia kama kompyuta kwa mtandao wa kijamii, biashara, benki na elimu.

Sehemu maalum, ambalo limejengwa kwa ajili ya kujifunza na kufundisha katika shule. Ina viti, meza, na ubao za usomi na mazingira ya utulivu na umakini ili kuwawezesha maarifa na ujuzi kwa ajili kutosha. Usalama na hewa safi.

Chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi, majaribio, utafiti na vipimo vya kisayansi inaitwa maabara. Ina vifaa vya kitaalam kulingana na kazi yake zilizopangwa kwa usalama wa hali ya juu. Wanafunzi wamevaa mavazi ya kujikinga wanapofundishwa. Inarahisisha kuelewa masomo ya sayansi kwa vitendo.

chumba maalum katika shule, kilicho andaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi, majaribio, utafiti na vipimo vya kisayansi, inaitwa maabara ina vifaa vya kitaalum kulingana na kazi yake, ambazo zimepangwa kwa usalama wa hali ya juu, inaimarisha kuuelewa masomo ya sayansi kwa vitendo.

Bwawa la kuogelelea ambalo limejengwa na kujazwa maji kwa ajili ya watu kujiburudisha, kucheza, kufanya mazoezi ya mwili au kupumzika, kufundisha katika shule. Kina tofauti ili kusaidia wenye ujuzi na umri tofauti kuogelelea.

Maktaba ya shule ambayo inasaidia walimu na wanafunzi kujisomea na maregeo ya masomo. Huduma zake ni kukombolesha vitabu kutoa nafasi ya

Mchezo wa timu mbili unaojulikana kama soka wenye umaarufu zaidi ulimwenguni kwa kuchezwa na idadi kubwa ya watu. Ina idadi ya wachezaji kumi na moja kila timu wakiwemo walinda mlango. Lengo kuu ni kuingiza mpira kwenye lango la timu pinzani ili kupata mabao. Wenye bao nyingi ndio washindi. Unachezwa kwenye uwanja wenye nyasi asilia na kuna muamuzi wa katikati. Jezi za timu zinatofautiana ki rangi.

Chumba maalum kilichotengwa katika shule kwa ajili ya kufundisha ndio eneo ya kufanyia masomo. Ina viti na meza ili wanafunzi kukaa wakiwa wanaandika au kusikiliza. Madirisha ni makubwa ili kuwezesha hewa safi kuingia na mwangaza. Usafi na mpangilio mzuri ili kutoa mazingira rasmi ya kujifunza.

Maktaba. Inayosaidia wanafunzi na walimu kupata kitabu, rasilimali za kujisomea na marejeo ya masomo. Huduma zake ni kukombolesha vitabu, kutoa nafasi ya utulivu wa kimasomo, kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboresha kuelewa.

Chumba maalum katika taasisi ya elimu, kilicho wekwa kwa ajiri ya masomo ya kompyuta kufanya utafiti na kutumia teknolojia ya mbali na mawasiliano. Ni muhimu katika ulimwengu wa kisasa wa kidijitali kwa wanafunzi, ikiwawezesha kupata ujuzi wa kutosha wa kiteknolojia na kidijitali.

Miundombinu inayotumika kutoa elimu bora katika shule inahusisha darasa, viti na umeme. Inaboresha mazingira ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuwavutia wazazi na wadau kuwekezea katika chuo kile.

Kituo cha kuboresha elimu kwa jina maktaba na kusaidia wanafunzi na walimu kupata vitabu. Raslimali za kusomea na marejeleo ya masomo .Huduma zake ni kukobolesha na kutoa nafasi ya utulivu kimasomo ,kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboresha kuelewa.

Ni sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya kujifunza katika maktaba. Ina viti na meza ya wasomi na mazingira ya umakini na utulivu ili kuwezesha wanafunzi kupata maarifa na ujuzi kwa urahisi. Ni eneo la usafi na mpangilio mzuri, mwanga wa kutosha, usalama na hewa safi.

Vitabu vya kusoma ambazo ni vyanzo za maarifa vinavyoandikwa au kuchapishwa kwa ajili ya elimu, burudani, uhamishaji, na mafunzo ya kiroho au maadili. Husaidia kuongeza maarifa na kuelewa. Kujiandaa kwa mitihani, kuburudisha akili, kujenga nidhamu na kuguza ubunifu.

Jengo inayotumika kutoa elimu bora katika shule. Inahusisha darasa viti na umeme. Inaboresha mazingira ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuvutia wazazi na wadau kuwekezea katika shule hiyo.

Ni sehemu maalum ambapo vitabu, majarida, magazeti na nyaraka mbalimbali uhifadhi wa ili watu waweze kuja kusoma au kukopa vitabu hivyo kwa kuenda nayo nyumbani kwa muda fulani. Maktaba mara nyingi hutoa huduma za elimu.

Ni mchezo wa timu unaochezwa kwa kutumia mpira wa mviringo mrefu, huhitaji nguvu, kasi na mbinu za kupita timu binzani. Husaidia kukuza ushirikiano wa timu na nidhamu, kuboresha maamuzi ya haraka na mazoezi mazuri ya mwili na moyo.

Mpira wa vikapu ni mchezo wa kikundi cha wachezaji watano kila timu kwa wakati mmoja. Zaidi ya afya za moyo na mapafu. Huimarisha mikono, miguu, hukuza heshima ya wachezaji na timu na huburudisha.

Miundo mbinu yanayotumika kutoa elimu bora katika shule. Inahusisha darasa, viti na umeme. Inaboresha mazingira ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuwavutia wazazi na wadau kuwekezea katika chuo kile.

Majengo yanayotumika kutoa elimu bora katika shule inahusisha darasa viti umeme kompyuta inaboresha mazingira ya kujifunza kufundisha kwa ufanisi kukuza usalama afya ya wanafunzi na mwalimu kuwavutia wazazi wadai kuwekezea katika chuo kile

Miundumo inayotumika kutoa elimu bora katika shule. Inahusisha darasa, viti, umeme. Inaboresha mazingira ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuwavutia wazazi na wadau kuwekezea katika chuo hicho.

Maktaba ya sekondari ya kusaidia wanafunzi na walimu kupata vitabu, rasilimali za kujisomea na marejeo ya somo. Huduma zake ni kukombulesha, kutoa nafasi utulivu ya kimasomo, kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboraisha kuelewa.

Miundo mbinu inayotumika kutoa elimu bora katika shule, inahusisha darasa viti, umeme, wanafunzi, kompyuta, mazingira bora ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuwavutia wazazi na wadau kuelezea kwenye chuo kile.

Ni samani kwa kila kitanda zilizotandikwa magodoro na shuka. Vimewekelewa mito kwa ajili ya faraja. Kuna ishara ya usafi na ustaarabu katika makazi.

Chumba cha wanafunzi wa sekondari kwa jina bweni kimegawanyishwa na vitanda vya ngazi zilizowekelewa magodoro na masanduku juu. Ina eneo ya kusomea na mataa ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi.

Majengo yanayotumika kutoa elimu bora katika shule inahusisha darasa, viti, umeme, kuboresha mazingira ya kujifunza, kufundisha kwa ufanisi, kukuza usalama, afya ya wanafunzi, kuwavutia wazazi na wadau kuegezea katika shule lile.

Chuo kikuu kilicho Nairobi na chenye kutoa elimu ya kimataifa kwa wanafunzi kinaleta pamoja zaidi ya wanafunzi kutoka nchi sabini duniani na kufuata mfumo wa kielimu wa Marekani. Kina vifaa vya kusomea kama majengo, darasa, viti na maktaba kubwa.

Jengo maalum inayotumika mahali pa kulala kwa wanafunzi. Hujumuisha chumba cha kulala, huduma za choo na kuogea na eneo la pamoja. Bei za malazi ni ya chini kuliko ya kupanga nyumba binafsi. Kuna fursa ya kujifunza kuishi na watu, usafi na mategemeo ya mashirikiano, hivyo inadhibitisha gharama za kazi.

Ni elimu ya kitaalamu inayowezesha wanafunzi kuwa daktari wa tiba ya binadamu. Inahitaji masomo msingi ya sayansi. Mafunzo inasaidia utambuzi wa magonjwa, matibabu, ujuzi wa upasuaji, mawasiliano na kazi za utafiti wa afya.

Eneo la kusomsa kwa jina maktaba, la kusaidia wanafunzi na walimu kupata kitabu, rasilimali za kujisomea na marejeleo ya masomo. Huduma zake ni kukombolesha, kutoa nafasi ya utulivu kimasomo, kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboresha kuelewa.

Bwawa la kuogelelea ni eneo linalojengwa na kujazwa maji kwa ajili ya watu kujiburudisha, kucheza, kufanya mazoezi ya kimwili au kupumzika. Kufundisha katika shule lina kina tofauti ili kusaidia wenye ujuzi na umri tofauti kuogelelea.

Mpira wa kikapu, ni mchezo wa kikundi cha wachezaji watano kila timu kwa wakati mmoja. Husaidia afya za moyo na mapafu. Uimarisha mikono, miguu. Hukuza heshima ya timu, na kuburudisha.

Bweni ambacho ni chumba cha Malazi kwa wanafunzi wa sekondari kimegawanyishwa kwa vitanda vya chuma vya ngazi zimewekelewa magodoro na masanduku juu yake.

Mashindano ya mpira, ambapo mchezaji wa timu wa rangi ya samawati, anajaribu kutupia mpira ndani ya kikapo kilicho wekwa juu ya nguzo upande wa timu pinzani ili kupata ponti.

Viti zilizopangwa kwa kwa mipangilio kwenye chumba cha kufundisha kilicho na ghorofa moja, kuwezesha wanafunzi kumtazama mwalimu kwa urahisi. Sakafu ina vigae safi, imara na nzuri.

Maktaba ya sekondari la kusaidia wanafunzi na walimu kupata, vitabu rasilimali za kujisomea na maregeo ya masomo. Huduma zake ni kuboresha, kutoa nafasi ya utulivu kwa masomo, kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboresha kuelewa.

Maktaba ya sekondari la kusaidia wanafunzi na walimu kupata vitabu, raslimali za kujisomea na marejeo ya masomo. huduma zake ni kukombolesha, kutoa nafasi tulivu ya kimasomo, kukuza tabia ya usomaji na utafiti ili kuboresha kuelewa.

Shule binafsi ya upili iliyo anza kama huduma ya kanisa na maadili ya kikristo yenye muundo mzuri. Ina basi la kusafirisha wanafunzi kuenda na kutoka kutoka shuleni. Lina ya oveni ya chakula kwa wanafunzi, viwanjani vya michezo na maegesho yenye kutoa utamaduni wa kanisa na heshima.

Somo linalohusu upelelezi uchunguzi uelewaji wa uso wa dunia mazingira yake na jinsi binadamu wanvyoishi kutumia kuadhiri mazingira haya katika geografia hii ya asili inaonyesha mlima na hali ya hewa.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia watoto kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mwalimu anatoa mfumo wa elimu kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Inawezesha mwanafunzi kutumia vipaji vyake kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kumsaidia kujitegmea kimaisha na kazini.

Elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Inasaidia kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu ili kupunguza unyanyapaa katika jamii na kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu , unaotolewa kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Inamwezesha kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia mwanafunzi kujitegemea kimaisha na kikazi.

Elimu ya kiteknolojia inayotolewa kwa mtu mwenye mahitaji maalum hili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Inamwezeshea kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii. Hili linamsaidia kujitegemea kikazi na kimaisha.

Ni masomo yanyaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumili kuhakikisha usawa wa elimu bila ubaguzi katika jamii. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapa ili kujitegemea kimaisha na kikazi.

Ni elimu inayotolewa kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi, inamwezesha kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia watoto kujitegemea kimaisha na kazini.

Ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kujisaidia na kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi, humwezesha mtoto kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi uwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mwalimu anatoa mafunzo kwa mwanafunzi mwenye shida ya kuskia ili kuhakikisha usawa wa masomoo bila ubaguzi, inamwezesha mtot kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyenyepaa katika jamii na kujisaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Ni mfumo wa elimu, unaotolewa na mwalimu kwa mwanafunzi mwenye majitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi . Inawezesha mtoto kutumia vipaji vyake kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kumsaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa masomo unaotolewa kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa elimu bila ubaguzi umewezesha mtoto kutumia vipaji vyake kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kumsaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unao tolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi. Mwalimu maalum anamsaidia mwanafunzi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi, huwezesha mtoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kujisaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ilikuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi huwezesha watoto kutumia vipaji vyao vikamilifu na kupunguza unyanyapa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu, unaotolewa kwenye wanafunzi wenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipambi vyao, kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii, na kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipande vyao kamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii na kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Uwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii, na kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Uwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mwalimu, anamsaidia mtoto mwenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia kujitegemea kimaisha, na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi, huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa mwanafuzi mwenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia wanafuzi kujitegemea kimaisha na kazini.

Ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu, na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Kiti cha magurudumu kinachotumika kumsaidia mwanafunzi ambaye hana uwezo wa kutembea kutokana na ulemavu inasaidia usafiri wa mtoto shuleni kuboresha hali yake ya maisha na kuwapa heshima uhuru na fursa ya kushiriki shughuli ya kijamii bila ubaguzi wowote.

Mfumo wa elimu, unaotolewa kwa wanafunzi wenye ulemavu na changamoto za kipekee za kujifunza, ili kupata masomo yaliyolingana na uwezo wake. Mwalimu anamsaidia kwa kutumia vifaa maalumu.

Mfumo maalum wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi ,kuwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidie kujitegemea kimaisha na kikazi.

Ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii, ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha wanafunzi kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunga unyanyapaa katika jamii na kusaidia kujitegemea kimaisha na kikazi.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipande vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii na kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Kufundisha mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kucheza piano ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ili kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfuma wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ilikuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapaa katika jamii ilikusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, ili kuhakikisha usawa wa masomo bila ubaguzi. Huwezesha watoto kutumia vipaji vyao kikamilifu na kupunguza unyanyapa katika jamii na kusaidia kujitegemea kimaisha na kazini.

Mfumo wa elimu unaotolewa kwa mwanafunzi mwenye ulemavu na changamoto za kipekee za kujifunza. Ili aweze kupata masomo inayolingana na uwezo wao, mwalimu anamsaidia kwa kutumia vifaa maalum za.

Wanafunzi wamekalia viti vya mbao wameweka miwani na vifaa vya kusikiliza sauti wakitumia mashine za kuwasasidia katika elimu ya watoto wenye mahitaji maalum mbele zao mezani kumewekelewa kompyuta wanazozibovya.